Kwenye eneo la uwazi chini ya miti, kuna kundi la wanaume na wanawake ambao ni watu wazima wameketi kwenye viti vya plastiki huku wakimsikiliza mkufunzi wao aliyevalia nguo kama ya kitenge akiwaeleza na kuwafundisha jambo. Na kwa pembeni kuna mimea midogo ya kijani iliyopandwa.

Ndani ya ukumbi wa darasa kuna idadi kubwa ya watu wazima wanaume kwa wanawake, wameketi kwenye madawati yaliyojipanga kama ngazi wapo hapo kwa ajili ya kupata elimu na kujiongezea maarifa wanamsikiliza kwa makini mkufunzi wao aliyesimama katikati na amevalia suti yenye rangi ya maziwa.

Wanaume wawili na wanawake watatu wamezunguka meza ya bluu ambayo kwa juu imebeba mtambo, wakiuangalia kwa makini na wapo hapo ili kujiongezea maarifa na ujuzi kupitia elimu ya ufundi.

Majengo mengi yenye paa nyekundu na bluu ambayo yanatumika kama madarasa na ofisi kwa ajili shule ya msingi, na kwa mbele kuna eneo la uwazi lenye bembea kwa ajili ya watoto kuchezea ambapo kuna nyasi nyingi za kijani.

Mwanamama mmoja ambaye ni mwalimu wa shule ya msingi, na amevaa koti kubwa lenye rangi nyeusi kasimama pembeni ya ubao mweupe ambao ameandika somo la hisabati. Na mkononi mwake ameshikilia kalamu na makaratasi meupe.

Ndani ya chumba cha maabara, kilichopo kwenye shule ya sekondari, ambapo kuna meza pana yenye sinki jeupe na bomba la maji. Pia kuna mikono ya mtu ambaye anachanganya kemikali mbalimbali kwenye kikopo cha majaribio. Na pembeni yake kuna chupa za glasi zilizojaa kemikali hizo.

Eneo la ndani la ukumbi, ambao unakuta rangi ya chunga na madirisha makubwa yenye vioo. Na chumba hiki hutumika kama maktaba kwenye shule ya sekondari, ambapo kuna rafu ndogo za chuma zilizojawa vitabu mbalimbali, huku wanafunzi wawili wa kike wakiwa wanakagua vitabu hivi kwa ajili ya kujisomea.

Ndani ya chumba cha darasa kwenye shule ya sekondari ambacho kinatumika kama maabara, kuna meza nyingi ndefu zenye rangi nyeupe na kila moja ikiwa na sinki na bomba la maji na pia kuna stuli ndefu za kukalia. Ndani humo hufanya masomo ya majaribio ya baiolojia na kemia.

Wanafunzi wakike na wakiume waliohitimu masomo yao ya chuo kikuu, wamevalia majoho yenye rangi nyeusi, nyekundu na bluu na wanarusha kofia zao kwa furaha kwani ni siku yao ya mahafali, wamesimama kwenye eneo lenye miti mingi.

Ndani ya chumba cha darasa, kuna wanafunzi wa chuo kikuu, ambao wameketi kwenye viti vilivyounganishwa na meza yake na vina rangi ya kijani. Na wanamsikiliza kwa makini mkufunzi wao, aliyesimama kwa mbele, akiwa anawafundisha jambo.

Ndani ya chumba cha darasa, kuna mwanafunzi wa chuo cha ufundi aliyevaa nguo ya bluu ilyokoza, ameketi huku mezani ameshikilia Kifaa kidogo cha kiteknolojia ambacho anajifunza kutengeneza. Na pembeni yake kuna mitambo mingine aina mbalimbali.

Ndani ya chumba cha darasa, kuna wanafunzi wa elimu ya ufundi stadi ambao wameketi kwenye viti, huku mezani kuna tarakilishi mbili zilizowashwa pamoja na kipakatalishi kidogo kilichofunguliwa. Na kwa nyuma kuna mwalimu aliyevalia koti la kijani, akiwa anaelekeza jambo.

Vijana wawili ambao ni wanafunzi wa elimu ya ufundi stadi na wamevaa fulana zenye nembo na maandishi ya kufanana, wamesimama huku wakijaribu kuendesha mtambo wenye plastiki zenye rangi nyekundu na kijivu na una nyaya nyingi.

Ndani ya chumba cha darasa kikubwa chenye madirisha mapana, kuna wanafunzi wengi wa elimu ya ufundi stadi wamevalia barakoa, wapo kwenye mafunzo ya utengenezaji wa bidhaa mbalimbali za samani kwa kutumia mbao.

Ndani ya chumba cha darasa chenye madirisha makubwa ya vioo, kuna wanafunzi wengi wa elimu ya ufundi stadi, waliovalia sare ya nguo zenye rangi ya bluu iliyokoza. Wameketi kwenye viti na meza, huku wakiwa wanafanya zoezi la utengenezaji wa vitu tofauti, ambavyo ni vifaa vya umeme. Na kuna mmoja amesimama, aliyevaa fulana ya kijani.